Hii ni kituo cha afya au hospitali. Katika jumba moja ambako kuna watu kadhaa, wanaume kwa wanawake na kuna mtoto. Pia kuna mama ambaye amevalia koti ya manjano na shati nyeupe, huku akiwa ameinama kwa mtoto au katika shughuli ya kumshughulikia mtoto huyu.

Kuna wauuguzi wawili ambao wamevalia kofia ya daktari wa upasuaji huku wakiwa wamevalia barakoa kwa uso zao. Pia wakona glovu nyeupe kwenye mikono zao, wanaonekana kuwa wanashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa.

Hawa ni watu ambao wanakaa kuwa ni watu wa kusafisha mazingira huku wakiwa wamevalia nguo zao za kinga. Mmoja akiwa amevalia barakoa inaonekana vizuri akiwa amevalia boot nyeusi na pia ako na kijiti ambayo ameshikilia kwenye mkono wake.

Kuna mtu mmoja ambaye hajulikani kama ni mwanaume au ni mwanamke kutokana na mavasi ambayo amevaa huku akiwa ameshikilia mitungi mbili ngine ya buluu na ngine ya manjano na akiwa amevalia glovu nyeupe kwenye mikono zake.

Hii ni mahali au eneo inaonekana kuwa kuna ukame ambapo kuna watu wawili wanaonekana ni mwanaume na mwanamke wote wakiwa wamejifunga leso, pia kuna ng'ombe ambao anaonekana kuwa alikufa kutokana na ukame ama ukosefu wa vyakula na maji.

Hii ni katika kituo cha afya au hospitali. Kuna mwanamke ameshikilia mtoto ambaye amefunikwa na taulo nyeupe huku akiwa amevalia fulana nyekundu na pia nywele yake iko na kitu ya mapambo. Pia kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa anapewa chanjo ya mdomo.

Hao ni wauguzi au madaktari wakiwa wamevalia kofia ya madaktari ya upasuaji huku wakiwa wamekusanyika kwa meza au kitanda cha wagonjwa ambapo wanakaa kuonekana kuwa wako katika harakati ya kushughulikia mgonjwa.

Huyu ni mtu anayeonekana kuwa ni mtu wa mazingira akiwa amevalia buti nyeupe ndefu na pia ako na koti ya manjano iliyo na maandishi nyeusi isiyoonekana ,pia amebeba kikapu au plastiki ya buluu iliyo na mikono nyeusi pia huku kunaonekana kuwa kuna maji mingi labda ni kutokana na mafuriko.

Hili ni kituo cha afya au hospitali. Kuna wauguzi au madaktari wawili wakiwa wamevalia glovu nyeupe kwenye mikono zao, huku mmoja akiwa ameshikilia kijikaratasi ya buluu huku anakaa kua kuna kitu anasoma. Pia kuna watoto wachanga amabo wanaonekana ni kama wamezaliwa na wamewekwa kwenye kituo hiki cha afya.

Hii ni kituo cha afya au hospitali ambapo kuna watu wawili. Mmoja ako amevalia glovu nyeupe, koti nyeupe na pia ako na miwani. Anaonekana kuwa ni daktari au muuguzi. Kuna mmoja pia ambaye anaonekana kuwa ni mwanamume na mwenye anachunguzwa macho.

Hii ni katika kituo cha afya au hospitali ambapo kuna mama mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa huku akiwa amefungua mdomo yake. Pia kunaoneka kuwa kuna muguzi au daktari ambaye amevalia glovo nyeupe na sura yake haionekani vizuri kumanisha kuwa ako katika harakati ya kuchunguza au kutibu meno.

Kuna watu ambao wako kwenye kikundi, wote wanaonekana kuwa ni wanawake ambao wamesimama, pia kuna mzee ambaye amekaa jini huku akiwa na barakoa na ako katika harakati ya kupewa chanjo na mtu ambaye sura yake haionekani vizuri.

Kuna msichana au mwanamke ambaye amevalia barakoa ya blue na pia ako na glavu nyeupe kwenye mkono yake huku akiwa na kibeti kwenye kiuno chake. Pia akiwa ameshikilia boksi au kisanduku inaonekana kuwa ni ya dawa. Kuna msichana mwingine ambaye amevalia fulana nyeupe.

Huyu ni mtu anaonekana kuwa ni mwana biashara amevalia nguo yake ndefu nyeupe, huku akiwa na barakoa iliyo kwenye kidefu chake, pia kuna mwanaume ambaye amekalia pikipiki chake huku akiwa na barakoa ya blue na helmeti nyeusi.

Kuna wanawake wanne. Watatu wakiwa wamesimama na mmoja akiwa amekaa. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa kitambulisho kwenye shingo lake kinachoning'inia. Pia amevalia glovu kwenye mikono yake na kwenye mkono wake mmoja amevalia saa.

Kuna mtu ameshikilia vitu viwili vilivyofungwa, kitu kimoja kimefungwa kwenye karatasi au kitambaa chepesi kinaonekana kama kifurushi kidogo, kitu kingine kimefungwa kwenye plastiki ya wazi na kina vidonge vingi vya rangi ya njano au kahawia ilio koza.

Hii inaonekana kuwa ni chumba cha matibabu au maabara. Kuna mwanaume mmoja ambayo amevalia koti jeupe ndefu, huku akiwa na mtambo fulani kwenye kichwa chake. Ako na barakoa pia ambayo inaninginia kwenye mdomo wake.

Kuna mwanaume na mwanamke ambaye mwanaume anaonekana kuwa ni daktari wa maskio , amevalia koti jeupe la madaktari au wauguzi huku akiwa ameshikilia chombo fulani akiangalia kwenye maskio la mwanamke ambaye amevalia koti nyeusi.

Kuna watu ambao wamesimama katika pande zote mbili za mto. Huku kuna mmoja ambaye anafanya usafirishaji wa watu. Amefunga kichwa chake na kitambaa cheupe ili asionekane. Kuna mtu mmoja ambaye amesimama kwenye pande lingine huku akiwa ameshika kiuno chake.

Kuna mwanaume ambaye amevaa vazi lake ya rangi ya blue .Huku ameshikilia siringi iliyo na sindano . Akielekeza kwenye mguu wa mtoto ambaye ameshikwa na mama moja aliyevalia shati la blue pia.

Kuna wanafunzi ambao wanaonekana kuwa wameketi chini na kuna mmoja ambaye amesimama huku akiwa amevalia barakoa. Kando yake kuna mama ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu. Amevalia suruali ya blue iliyokolea na shati jeupe huku pia akiwa amevalia barakoa.

Eneo hili linaonekana eneo ambapo jamii ya wamaasai huiishi. Kwa muonekano wa manyumba ambazo zimetengenezwa katika eneo hili. Kuna watu wawili ambaye mmoja akiwa amevalia koti lake ndefu jeupe huku akiwa na barakoa na miwani.

Kuna wanawake wawili. Mmoja akiwa amevalia shati jekundu na koti nyeupe huku akiwa na hirini kwenye masikio yake. Anakaa kumwelezea mwanamke mwenzake kitu . Mwanamke mwingine akiwa amevaa kofia kwenye kichwa chake huku anakaa kuskiliza kwa makini.

Hii ni chupa ya kahawia. Ambapo kuna dawa ambazo zimemwagwa kutoka kwa hio chupa. Dawa hizi zina rangi nyekundu na kando yao kuna kifaa fulani cha hospitali ambayo inatumika kupima ujauzito.

Kuna mama mmoja ambaye amekaa chini huku akipewa chanjo ,amevalia miwani na amevalia barakoa pia ako na helini kwenye maskio lake. Kuna watu wengine kwa umbali wenye sura zao hazionekani bali wanaonekana pia kuwa wamevalia barakoa.

Hizi ni vifaa vya matibabu ambapo hizi chupa viwili vimetengenezwa kutumia glasi pia ziko na kifuniko ya rangi ya buluu. Pia ziko na nembo zilizoandikwa measels, mumps, rubella virus kuonyesha kuwa hii ni chanjo fulani ambayo hutumika kutibu hayo magonjwa.

Hawa ni wamama watatu ambao wameketi chini, labda wako katika harakati ya kupiga stori, lakini wote wamevalia mavazi iliyo na rangi ya chui huku mwingine akiwa anaangaliana na mwenzake ,lakini mwingine akiwa anaangalia kando.

Huyu ni mama ambaye anaonekana kuwa amejifungua, Ako na vazi la wagonjwa hospitali, huku akiwa ameshikilia mtoto wake mchanga ambaye anaonekana kuzaliwa huku amefungwa taulo nyeupe na pia huyu mama anakaa kuwa ana tabasamu sanaa.

Mwanaume mmoja ambae amesimama mbele ya mahali pa kunawa mkono. Huku akiwa ameshikilia mtambo fulani labda ya kutoa sabuni. Huyu mwanaume amevalia vazi lake ya jumla ya rangi ya kijani huku akiwa amefunga kofia kwenye kichwa chake.

Kuna watu wengi, wanaume kwa wanawake. Huku wengine wakiwa wamevalia barakoa na shati nyeupe. Kuonekana kuwa ni wafanyikazi wa kampuni fulani. Mwanamume mmoja ako katika harakati ya kusaidiwa kuvalia barakoa.

Hii ni kundi la watu kuna mwanaume aliyevaa sare ya buluu inayofanana na sare za polisi ama maafisa wa huduma za usalama akiwa amevaa barakoa. Kuna mwanaume aliyevaa sare ya kahawia au kijani kibichi inayofanana na sare za polisi au wanyama pori pia akiwa na barakoa.

Kuna wasichana wawili ambao wako kwenye harakati za kuchota maji, Maji haya yanaonekana kuwa machafu sana na inaonekana kuwa ni kidogo. Wasichana Hawa wako na mitungi matatu na pia hii inaonekana kuwa ni mahali ambapo maji ni wasiwasi sanaa.

Huyu ni mwana sayansi au daktari akiwa amevaa barakoa na nguo nyeupe za maabara. Akiwa anafanya kazi ndani ya chumba kinacho onekana kama maabara. Anaonekana akishugulikia vifaa vya kisayansi iliyvomo ndani ya eneo iliyo fungwa kwa kioo labda bioseptic cabinet au chumba cha safi.

Mandhari haya ni ya hospitali. Kuna mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa amepata jeraha kwenye kichwa chake huku akiwa na bandeji. Pia amelala kwenye kitanda cha wagonjwa ilio na rangi ya kijani.

Huyu ni daktari wa meno au mtaalamu wa afya akimhudumia mgonjwa ambaye anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti maalum na kinywa wazi. Daktari amevaa koti cheupe, barakoa ya njano na miwani huku akitumia vifaa vya meno.

Kuna mkono moja ambaye imeshikilia chupa iliyo tengenezwa na glasi ikiwa na kifuniko kijani ya plastiki ama ya rubber pia kuna zingine tatu ambazo zimepangwa kwa laini kuonyesha hizi dawa zote zinztumika kutibu ugonjwa aina ya measles, mumps and rubella virus .

Hili linaonekana kuwa ni familia moja ambapo kuna baba ,mama na mtoto. Mtoto ni mchanga na anaonekana kuwa amezaliwa. Mama naye amevalia mavazi zake za kulala iliyo na rangi ya waridi na pia rangi nyingine nyeupe.

Hao ni watu wawili waliovalia suti za kinga za rangi ya machungwa zinazotumika kuzuia kuguzana na kemikali au vitu hatari. Mmoja wao anashika chombo chekundu chenye alama ya hatari ya mionzi na anaonekana kama anahamisha au kutumia kitu fulani. Wako katika mazingira ya viwanda yenye matangi makubwa au miundo kama hiyo.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa suruali yake ya rangi ya buluu iliyokolea na shati yake nyeupe ,pia amevalia barakoa nyeusi na miwani anapewa chanjo na mwanamke aliyevalia barakoa ya buluu.

Hii ni mkono wa mtu ukimimina vidonge au tembe kutika kwenye chupa ya dawa kuenda kwenye kiganja cha mkono mwingine, vidonge hivo vinaonekana kuwa vya rangi ya manjano au kahawia na vinaweza kuwa virutubisho, vitamini au aina fulani ya dawa.

Hali ni ya mafuriko ambapo watu wanapita kwenye maji mengi. Moja wao aliye upande wa kulia amevaa sweta ya rangi ya waridi yenye tabasamu kubwa na ana kofia, amebeba viatu vyake mkononi mwake akionyesha kuwa maji ni mengi mno kuweza kuvaa viatu

Kuna wanawake wawili mmoja akiwa ameshuka nywele huku akionekana kuwa muuguzi au daktari. Anaonekana kuwa na tabasamu kwenye uso lake. Mwingine akiwa ameketi kwenye kiti au kitanda cha wagonjwa huku akiwa amevaa viatu nyeusi.

Kuna chupa ya virutubisho ya lishe hasa Vitamin D3 ,chupa hiyo ina rangi ya kijani kibichi na ina lebo nyeupe na kijani, kwenye lebo imeandikwa Natire's bounty juu kabisa, chini yake kuna herufi kubwa D3 na kisha elfu kumi au ambayo inaashiria kiwango ya virutubisho.

Hii ni chumba moja kubwa wazi ambapo kuna watu wamevaa barakoa. Mama mmoja akiwa ameketi chini huku anapewa chanjo na mama mwingine ambaye amesimama huku pia amevalia barakoa. Mama aliyeketi ako na fomu ambaye aliyeshikilia na mkono wake huku akiwa amevaa miwani.

Hili ni eneo lililo adhiriwa na mafuriko au maporomoko ya ardhi ambapo daraja limeharibiwa na ardhi imechimbwa sana. Maji ya kahawia yanayoashiria tope yanatiririka chini ha daraja hilo lililo haribika.

Huyu ni mwuguzi akimpa mtoto mchanga chanjo, mwuguzi amefaa sare nyeupe na parakoa akionekana makini wakati akifanya kazi yake. Mtoto ambaye amefaa fulana ya buluu na suruali ya jeans ameketi kwenye kiti maalum cha watoto na anaonekana kutulia ingawa mkono wake umeshikiliwa kwa ajili ya chanjo.

Hili chumba moja hasaa katika hospitali ama katika jengo moja. Kuna mwanadada mmoja na mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa ni mtabibu ako katika kuchungulia kwenye mitambo ili kuchunguza macho ya mama mwenzake.

Hii inaonekana ni kituo cha afya au hospitali ambapo kuna mwanaume mmoja amevalia shati nyeupe iliyo na madoadoa nyeusi, anaonekana kuwa kuna mtambo ambayoa anashughulikia, kwa umbali kunaonekana kuna mtoto ambaye amewekwa kwenye kitanda cha wagonjwa au kitanda cha watoto.

Hii ni barabara kuu hasa katika mji au mji ndogo, inaonekana kuwa kuna mafuriko ama kutokana na maji ya mnyesho mingi, pia kuna magari mingi ambao wengine wanatembea kando ya barabara.

Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa ni daktari wa mfugo. Huku akiwa amevalia barakoa ya uso nyeusi. Pia amevalia suti ya jumla njano huku akiwa amevalia glovu nyeusi kwenye mkono yake. Anaonekana kuwa anamtibu ng'ombe huku akiwa ameshikilia shindano akaegeza kwenye mapua yake.

Hili ni mazingira wazi, kuna jukwaa ambalo limetengwa na watu wako hapo wamekaa chini. Kuna mama mmoja ambaye amevaa barakoa nyeusi huku ameshikilia mtoto aliyefunikwa na taulo nyeupe. Kuna mtu mwingine ambaye amevalia barakoa na ako na miwani na ameelekeza mkono wake iliyo na dawa kwenye mdomo ya mtoto.

Hili linaonekana kuwa ni kundi la mitungi ya glasi iliyojaa kitu kinachoonekana kama unga. Labda viungo au dawa za kiasili. Mitungi mingi zimelala chini na chache zimesimama wima.

Huyu ni mkulima au mtu anayefanyia kazi ya shambani akipulizia dawa kwenye mimea. Mtu huyu amevaa mavazi maalum ya kujikinga yanayojumuisha suti kamili, barakoa inayofunika kichwa na uso na glavu. Amebeba kifaa cha kupilizia dawa mgongoni na anatumia bomba kupulizia mimea. Mimea inaonekana ni mrefu na ina majani mengi labda viazi ama mazao mengine ya bustani.

Huyu ni mfanyakazi wa afya labda daktari au nesi akiwa ameshika mtoto mchanga. Mfanyakazi huyo amevaa kofia ya upasuaji ya blue miwani na barakoa chini ya kidevu na gauni ya kijani kibichi. Anaonekana akitabasamu na kumtazama kwa upendo mtoto mchanga aliyefunikwa na blanketi ya maua.

Hao ni wanaume wawili wote wakiwa wamevalia barakoa na wako katika mahali inakaa kuwa ni mjengo ama mahali pa kufanyia biashara. Mmoja akiwa amevalia buti nyeusi refu na suti ya buluu iliyokolea pia ameshikilia glasi inayokaa ni ya gesi.

Hili ni mandhari ambapo kuna watu wengi sana, wanaume kwa wanawake, pia kuna watoto, huku inakaa kuwa ni barabara na kuna ajali iliyotendeka. Kuna lori moja ambayo inaonyesha imepata ajali na kando kuna gari lingine linalotumika kubeba petroli.

Kuna maandishi ambayo imeandikwa kwenye kijikaratasi nyeupe kisha kikaandikwa kwa rangi tofauti. Kuna pia nambari ya simu ambayo imeandikwa kwa hiki kijikaratasi. Kuna mtu mmoja ambae anaeonekana kuwa ni mwanaume akiangalia hio kijikaratasi kilichoandikwa.

Hili ni sanduku ya dawa ambayo ni ya rangi nyeupe na zina maandishi iliyoandikwa na rangi nyeusi na zingine zikiwa zimeandikwa kwa rangi nyekundu, pia kuna dawa ambayo inaonekana kuwa zimetolewa kutoka kwa kisanduku hiki na inaonekana kuwa ni nyeupe.

Kuna mama mmoja amevaa barakoa akiwa katika harakati ya kunawa mkono wake. Pia makucha zake zimepakwa rangi nyekundu. Kandoni mwake kuna mtoto mmoja ambaye anamwanaglia sana. Kwa upande nyingine kuna mama ambaye amevaa sketi yake ya kijani huku akikaa kuwa ameshika mtoto mkono mwake.

Hii Ni kundi la watu sita, wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga ,na vifaaa vinavyo fanana na spray kwenye mgongoni mwao ,wakitembea kwenye shamba lenye mimea mirefu ya kijani ,mavasi meupe na vifaa vyao vina wafanya waonekane kama Wanajihusisha na shughuli za Kilimo, au udhibiti wa wadudu au magonjwa au hata utafiti Wa mazingira.

Karibu sana, kuna mtaalam wa matibabu pengine daktari akimchunguza sikio la mwanamke. Daktari amevaa miwani na barakoa na anashikilia kifaa kinachotumika kuchunguza mfereji wa sikio na ngoma ya sikio. Kwenye siko la mwanamke, mwanamke ana nywele nyeusi zilizokunjamana na anaangalia kidogo upande wake wa kushoto akionekana mtulivu wakati wa uchunguzi.

Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mwanaume, huku akiwa ameketi chini, amevaa miwani na pia amevaa glovu kwenye mkono yake. Kando yake kunaonekana kibodi na pia kipanya, halafu amevaa koti lake jeupe inayoonekana kuwa yeye ni daktari au muuguzi.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amesiamama kwenye counter ya ukaribisho, huku akiwa anatabasamu kwenye kinywa chake. Amevalia sweater ilio na mstari ya zebra . Nyuma yake kuna bango kumbwa ambalo imeandikwa fine touch dental care kuonyesha kuwa hii ni hospitali ya kutibu meno.

Kuna mama mmoja ambaye amevalia shati nyeupe iliyo na rangi ingine ya buluu iliyokolea, amevalia sketi ya buluu iliyokolea alafu kuna mama mwingine ambaye ameshikilia mmoto huku akimwangalia labda kwenye mkono wake.

Hii ni kituo cha afya au hospitali. Kuna watu wawili, mmoja anaonekana kuwa ni mwanaume ambaye ameketi chini uku mwingine akiwa amevalia koti nyeupe na amesimama. Sura yake haionekani wazi uku ameshikilia sirinji iliona sindano.

Hawa ni wanawake wawili, moja akiwa amevalia barakoa na mtambo fulani kwenye uso wake. Pia amevalia glovu kwenye mkono wake. Amevalia suti ama mavazi ya udaktari iliyo na label ambayo haionekani vizuri.

Kuna mwanamke ambaye amesimama huku akiwa amevalia shati lake nyeupe iliyo na maandishi kwenye kufua chake kinacho soma (Desoln smile dental care) pia amevaa barakoa kwenye uso wake na Ako na kofia cha madaktari kwenye kichwa chake. Kuna mwanaume pia ambaye amevaa glovu kwenye mkono wake huku akiwa na barakoa pia.

Huyu ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya kijani na miwani na anaonekana akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno na ana kifaa cha kusaidia kuweka mdomo wazi.

Hii linaonekana kuwa ni sehemu Moja katika mandhari ya hospitali inaonekana kuwa na vifaa mbalimbali vya matibabu na uhifadhi, rangi kuu ya ndani ya hii ni ya machungwa ikiwa na makabati na sehemu za kuhifadhia zilizovhengwa ndani katikati Kuna machela au kitanda cha kupepa wagonjwa ikiwa na kwamba ya kufunga

Huyu ni mama ambaye anaonekana kuwa amejifungua. Ameketi kwenye kitanda cha hospitali huku akiwa na tabasamu kwenye kinywa chake. Ameshikilia mtoto aliyefunikwa na taulo ya rangi ya waridi huku akiwa amevalia kofia nyeupe.

Kuna watu wengi, wanaume kwa wanawake. Na pia kuna moshi inayo paa juu anga ndani kwa kasi sana. Moshi hiyo inaonekana kuwa nyeusi na pia kuna moto ambayo inaendelea kuchomeka. Inaonekana kuwa hii ni ajali ambayo imetendeka kwenye barabara.

Kwa muonekano ya hii mazingira inaonyesha kuwa kuna watu ambao wanaishi. Kuna majengo kubwa na zingine zimejengwa kutumia mabati pia kuna mto ambayo lina maji chafu sana. Karibu na hii mto kuna mahali ambapo kuna takataka na kuna nyumba ingine inaonekana kubomoka.

Kuna tabibu mmoja au tabibu mmoja aliyevalia barakoa huku akiwa amevalia miwani. Huku akiwa amevalia koti lake jeupe huku akiwa ameshikilia (syringe) na sindano kwa mkono mmoja huku akiwa ameshikilia chupa la dawa kwa mkono nyingine.

Hili ni chumba ambalo linakaa kuwa ni ya matibabu, Kuna mwanamke ambaye amekaa chini kuwa amevalia herini na amevaa nguo yake iliyo nyeupe hila iko na maua, Kuna mwanamke mwingine pia ambaye ameinamisha kichwa chake huku akikaa kuwa na shughuli Fulani.

Hii ni chumba cha wagonjwa. Kuna mama mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa huku wengine wawili wakiwa wamevaa sare zao za hospitali kama barakoa na kitambaa cha kichwa. Moja wao akiwa amevaa glovu huku akikaa kushughulikia mtambo fulani kwenye hiki kichumba.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa amejifungua Bado anaonekana amevaa sare za wagonjwa hospitali, huku akiwa ameshikilia mtoto wake aliyefungwa nguo yake nyeupe na taulo nyeupe iliyo na rangi nyingine, huyu mama amekalia kitanda cha hospitali iliyotandikwa malizi nyeupe.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa ni mtabibu au daktari. Ako na barakoa kwenye uso wake na pia ameshikilia kichupa fulani aina ya glasi huku ameshikilia sirinji kwa mkono ingine iliyo na sindano. Inakaa kuwa ni mtu anandondoa dawa kutoka hiki kichupa pia kuna watu wengine wako kwenye shughuli zao za kawaida.

Huyu ni mama moja ambaye amejifunga leso kwenye kichwa chake na pia amejifunga leso kingine kwenye kiuno yake, kunaonekana kuwa hii ni mandhari ambapo watu huenda kuchota maji, kumepangwa mitungi mingi kwa laini mbili tofauti.

Hii ni nyumba iliyoboromoka na kuna watu ambao wako katika harakati zao za kuangalia ama kufanya uchunguzi. Huku wakiwa wamevalia manguo zao za kinga, wengine wakiwa wamevalia buti ndefu nyeusi na pia wako na kinga za vichwa.

Hao ni watu watatu wakiwa nje karibu na kituo cha kunawa mikono. Mwanamke wa kushoto anevaa shati jeupe, suruali nyeusi na ana mkoba mweusi mgongoni. Anaonekana akipaka sabuni kwa mikono mwake au akifanya ishara ya kuosha mkono. Anatabasamu na anaonekana amevaa barakoa nyeusi iliyoteremshwa kidogo chini ya kidevu chake.

Hili ni chumba moja haswa kwenye hospitali kwa mwonekano ya mandhari haya. Kuna mama mmoja ambaye amesukwa nywele yake kwa ustadi. Huku akiwa amevaa nguo yake iliyo na maua mengi. Huku ameshikilia simu kwenye mkono wake. Pia kuna mtoto ambaye amelazwa chini huku akiwa amefunikwa na taulo nyeupe.

Hili ni mkutano linalo fanywa wazi. Kuna watu wengi sana ambao wameketi chini kwenye viti ya rangi tofauti , pia kuna mama mmoja ambaye amesimama katikati yao, huyu huku akitoka hotuba, hasa kwenye mkutano hii.

Hii ni choo ambalo iko na milango mitatu iliyotengenezwa na mabati. Hii choo pia imetengenezwa kutumia mawe na simiti. Kuna mbaba mmoja ambaye amesimama hapa mbele ya hili choo huku akiwa amevalia suruali yake nyeusi na shati aina ya kitenge.

Kuna mwanaume ambaye anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya amevaa shati lenye mchoro ya rangi ya kahawia na nyeupe na amekaa chini. Anaonekana akiwa amevaa barakoa ya buluu ikionyesha umuhimu wa kujikinga na maradhi ya kupumua hasa katika kipindi cha janga kama Covid 19.Mkono wake umeandaliwa kwa ajili ya sindano.

Hii ni eneo chafu sana ambapo kuna watoto wawili ambao sura zao zinaonekana vizuri, huku mmoja sura yake haionekani. Wote wakiwa wameshikilia mitungi midogo ya kubeba maji. Maji hayo yanaonekana kuwa pachafu sana na kuna takataka kwenye hili mto.

Hili ni chumba ambalo limepakwa rangi nyeupe kwote. Kuna watu wawili ambao sura yao haionekani. Wote wakiwa wamevalia vazi yao ya kujikinga kama wako na barakoa wakiwa na glovu ya rangi ya bluu huku mwingine akikaaa akinyunyuzia dawa labda ya kuua wadudu ama vitu zingine.

Hili ni mahali inakaa ambapo watu waliokimbizwa makaazi zao wanaishi. Kuna hema vingi ambazo zimetengenezwa zingine zikiwa nyeupe zingine zikiwa nyekundu. Pia kuna mahali ambapo inakaa kua ni pahali pa kutoa maji.

Hili ni eneo la daktari wa meno, ambapo madaktari wawili wa meno wanafanya matibabu kwa mgonjwa, wote wamevaa nguo za kazi za udaktari na barakoa na daktari anayefanya kazi anavaa vifaa vya daktari wa meno, mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha daktari wa meno.

Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya, labda nesi na amevaa sare na barakoa ya blue usoni. Anainama chini huku akiongea au akimwangalia mtoto. Pia kuna mwanamke mwingine ambaye pia amevaa barakoa ya blue usoni akiwa ameketi. Mkono wa mtoto mdogo unaonekana kushika mkono wa mtu mzima, ikionyesha mwingiliano wa karibu na wa kujali.

Kunaonekana kuwa kuna ajali ya moto ambayo imetokea. Na hivyo kuna manyumba zingine zinaendelea kuungua na zingine zishaungua. Na pia kunaonyesha kuwa kuna miale mingi ya moto na kuwa hii moto inaenda kwa kasi sana.

Hii ni mkusanyiko wa chupa mbalimbali za vitamini na virutubisho. Zikilenga zaidi vitamini D. Zilizojitokeza zaidi ni chupa nyingine kubwa nyeupe yenye lebo ya blue , nyingine ni chupa nyeupe iliyoandikwa Kilan D3. Kulia kuna chupa ya kahawia iliyoonekana kwa sehemu ambayo huenda pia ni vitamini au virutubisho.

Hili ni chupa dogo ya sampuli ya mkojo yenye mfuniko mwekundu uliojaa kiowevu za njano inaonekana kuwa maandishi kwenye chupa yanasomeka urine sample for microbiology . Pembeni ya chupa kuna matunda matatu yanayoonekana kama blueberries na vidonge vitatu, vidonge vyekundu.

Hawa ni watu wawili, mwanamke na mwanamume. Mwanamke akiwa amevalia koti refu ya hospitali, akiwa na barakoa kwenye mdomo wake na amevalia glovu kwenye mkono wake. Mwanamume naye amevalia saa nyeusi kwenye mkono wake.

Hili ni kundi la watu wanne, labda watalamu waa afya au wanafunzi wa maswala ya matibabu. Wakiwa Wamesimama ndani ya jengo. Wawili kati Yao waliopo upande ya kushito na wakulima kanisa, wamevaa Makoti meupe yanayofanana na yake yaliyo valiwa na madaktari au mafaknisha.

Hao ni wanadada wawili ambao wako katika harakati ya kutoa maji ambayo inaonekana kuwa imeingia kwenye ploti wanayoishi. Inamaanisha kuwa labda kuna mafuriko. Mmoja wao akiwa amevalia barakoa huku akishika besheni nyeupe.

Kuna mwanamume mmoja ambaye amevalia shati cheupe iliyo na mikono mirefu. Anaonekana kuwa pia amevalia tai iliyo na mistari ya nyekundu na nyeusi. Amevalia barakoa kwenye uso wake. Ako na saa mkononi huku akiwa amevalia glovu kwa mikono zake.

Kuna wanawake wawili wote wakiwa wamevalia barakoa mmoja kaiwa amevalia mavazi yake ya zambarau huku akiwa ameinamisha kichwa yake akiwa ameshika sindano kumaanisha kuwa anampatia chanjo fulani mama ambaye amekaa chini.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amenyoa nywele yake, huku akiwa amevalia miwani ya udaktari kwenye uso yake. Pia akona barakoa kwenye mkono yake amevalia glovu. Huku anakaa kushughulikia mgonjwa aliye lazwa kwenye kitanda cha hospitali.

Kuna watu wawili kwenye chumba hiki. Mmoja akiwa mwanamke na mwengine akiwa mwanamme. Mwanamke anaonekana kuwa ni muuguzi au nesi au daktari kwenye hospitali, huku akiwa amevalia koti lake la udaktari nyeupe na pia ako na barakoa na ako na miwani ambaye ameweka kwenye kichwa chake.

Hii ni mandhari kame, labda jangwa au eneo lenye ukame mkali. Kuna ardhi iliyojaa mawe na miamba midogo, ikionyesha mazingira magumu. Kuna mti mmoja usio na majani, matawi yake yaliyokauka yakionyesha ukame wa eneo hilo.

Hili ni eneo liloharibika ikiwa na vifusi mingi na majengo yaliyobomoka , jambo linaloashiria kuwa kulikuwa na janga kama vile; tetemeko la ardhi ,mlipuko au ubomoaji wa jengo.

Kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanaume akiwa ameketi chini huku akiwa amevalia barakoa, mwanamke naye anaonekana ni muuguzi na pia amevalia barakoa huku akiwa ameshikilia syringe iliyo na sindano kumpa mwamaume aliyekaa chanjo.

Kwenye hili chumba kuna mama mmoja ambaye ameketi chini na mtu mwingine ambaye sura yake haionekani vizuri. Mama huyu amevalia barakoa kwenye uso wake na pia ako na herini masikioni mwake. Mtu mwenye sura yake haionekani vizuri ako katika harakati ya kumpa chanjo mama huyo huku akiwa amevalia saa ya plastiki kwenye mkono yake.

Hili ni chumba ya kutibu meno. Kuna watu wawili wamesimama walionekana kua wauguzi au madaktari, huku wote wawili wakiwa wamevalia barakoa na glovu kwa mkono. Kuna mama mmoja ambaye amelala akiangalia juu huku akiwa amefungua mdomo wake.

Kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume. Mwanamke amevalia koti jeupe linalokaa kuwa ni ya wauguzi au madaktari, huku akiwa ameshikilia mwanaume. Wanaonekana kuwa wako katika hali ya kufanya mazoezi.

Kuna mkono ambayo umeshikilia vichupa viwili ambazo zinakaa kuwa ni ya plastiki kuna sirinji ambayo inakaa kuwa na sindano na inatoa dawa kutoka kwenye chupa. Pia mkono hiki kiko na pete ambayo imevalishwa kwenye kidole chake cha nne.

Kuna kisanduku na vials sita za chanjo ya homa ya manjano yaani Yellow Fever . Kwenye kisanduku kuna maandishi yanaonyesha kuwa ni Yellow Fever Vaccine . Pia inaonekana kuwa kuna maelezo kuhusu matumizi, kipimo na kwamba kuna ampules kumi za chanjo kwenye kisanduku.

Huyu ni mwanaume ambaye ako katika harakati ya kuvukisha vitu zake kwa mto, ako kwenye mashua huku akiwa amevalia koti lake nyekundu iliyo na rangi nyeusi. Pia ako na kofia kwenye kichwa chake, iwapo kwa hizi vitu kuna malazi na zingine zikiwa begi.

Hili ni duka ya reja reja au gala dogo lililojaa bidhaa mbalimbali, sehemu kubwa ikiwa imejaa rafu zenye chupa na vyombo vidogo vilivyopangwa vzuri. Chini na karibu na meza au kaunta kuna picha za uchoraji au sanaa zinazotengenezwa, baadhi zinaonekana kuwa picha za watu au mandhari zingine ni za dhana.

Hii ni eneo wazi. Kuna watu ambao wako kwenye kikundi moja kubwa. Wengine wakiwa wamekaa chini na wengine wakiwa wamesimama kwenye laini. Pia kuna mtu ambaye amevalia barakoa huku akimpa hao watu chanjo. Mwingine akiwa amevalia manguo zake nyeupe na pia ako na barakoa.

Hii ni eneo la kuishi, kutokana na machumba ilivyo jengwa au inakaa kuwa ni eneo la biashara . Kuna wanawake wawili ambao wako katika harakati ya kutembea. Huku mmoja akiwa amevalia barakoa na kushika kipasa sauti.

Kuna umati wa watu ambao wameketi katika mashua huku wakiwa katikati ya mto, hili mto nayo ina maji machafu mno, watu wakiwa wameketi huku wengine wamesimama kando, pia kuna manyumba zingine ambazo zimetengenezwa, sanasana zimetengenezwa wakitumia matawi.

Huyu ni muuguzi au daktari, Ako katika shughuli au harakati ya kuchunguza mwonekano wa hali ya mtoto mchanga ambaye alizaliwa, Na labda alizaliwa kabla miezi ifike, huyu mama anaonekana kuwa amevalia nguo zake za daktari na pia Ako na kitambulisho kilichowekwa kwa shati lake.

Hii inakaa kua ni eneo la biashara ambapo kuna dawa zingine za vienyeji ambazo zinatumika haswaa na watu wa vijijini. Pia kwenye hili meza kuna plastiki zingine ambazo ndani yao kuna dawa. Kando yake kuna panga ambayo imeeegezwa kwenye hili meza. Kuna mama mmoja ambaye ameketi chini huku akiwa amevalia longi yake nyeusi.

Hii inakaa kua ni mazingira wazi. Ambapo kuna watu ambao wamekaa chini huku wengine wakiwa wamekalia viti. Hii inaonekana kua ni jamii ya watu haswa wamasaai kutoka nchini Kenya. Kuna mama mmoja ambaye amevalia shati nyeupe huku akikaa kuna kitu anawaelezea.

Hili linaonekana kuwa ni chumba cha kutibu meno, kuna watu watatu wanaume wawili na mama mmoja ambaye amelala kwenye kiti au kitanda cha wagonjwa huku akiwa amefungua mdomo wake, pia hao madaktari wako na barakoa kwenye mdomo zao huku mmoja akiwa amevalia miwani ya macho.

Hao ni wamama wawili ambao wanaonekana kuwa wameenda kuchota maji. Mama mmoja amevalia shati nyeupe huku akishikilia mtungi. Mama mwingine ako katika harakati ya kushika ile kitu inayotoa maji. Kando yao kuna mbegu ambazo zimepandwa zinazoonekana kuwa ni mahindi.

Hii ni nyumba ya mtu. Kuna watu wawili, mmoja akiwa ni mama aliyevaa nguo nyeupe ilio na madoadoa nyeusi, mwingine akiwa ni mama ambaye amefunga kiuno chake na leso na akona glovu kwenye mkono wake huku amevaa barakoa.

Hili linaonekana kua ni duka la dawa, huku kuna na mwanaume mmoja ambaye ametabasamu huku akiwa ameshikilia paketi zilizo pangwa kwa laini ya dawa, huku amevalia koti cheupe na shati lake lenye mikono refu iliyo na mistari.

Wanawake wawili wanaonekana. Mmoja akiwa ameketi na mwingine akiwa amesimama akionekana kumhudumia yule aliyeketi. Mwanamke aliyesimama amevaa sare nyeupe na mistari ya dhahabu ambaye inaweza kuashiria kuwa yeye ni mfanyikazi wa afya au wa huduma fulani. Anashika mkono wa mwanamke aliyeketi akionekana kufanya jambo kama vile kutoa huduma au ukaguzi.

Kutokana na mavazi Yao hao ni watu ambao wanaonekana kuwa ndio wanashughulikia kemikali iliyo hatari wamevalia glovu kwenye mikono Yao wakavalia maskii kwenye mdomo Yao na wamavalia nguo iliojumuisha mwili wote huku wakiangalia kwenye plastiki moja kubwa iliyo na rangi nyeusi.

Hii ni kundi ya madaktari wanaofanya upasuaji, huku wakiwa wamevalia barakoa ya blue na kofia ya upasuaji ya blue na mwengibe amevalia iliyo na madoa doa. Wanakaa kua wanashughulikia mtu au wako katika harakati ya kufanya upasuaji.